ATM mashine ya benki ya IM. Tawi la chini Iinapatikana mahala salama na panapofikika kwa urahisi, inamwezesha mteja kutoa pesa muda wowote ndani ya masaa ishirini na manne siku saba za wiki, bila kusubiri huduma ya kaunta Huduma hii ni ya haraka rahisi na usalama kwa wateja wote.

Benki ya kigali rwanda, iliyoandikwa luka akiba na huduma nyingine nyingi popote ulipo kwa urahisi, ulipoandikwa tena eneo la kutoa au kuweka pesa kwa kutumia mashine maalum kwa ajili ya kutoa fursa, inatoa huduma hii kwa masaa 24 na siku saba za wiki.

Bango limeandikwa pata pesa taslimu haraka kupitia "ATM" au wakala kwa kutumia simu yako ya mkononi. Chini kuna bango limeandikwa benki ya kiafrika inayotoa huduma kote barani afrika. Chini yake kuna bango limeandikwa imani ya biashara yako iwe imara na onlait.

Muhudumu wa benki anaangalia taarifa za mteja wake kwenye taakilishi rya mezani kwa makini kuhakikisha huduma bora na sahihi kwa mteja, taakilishi hiyo husaidia kufuatilia akaunti na shughuli za kifedha kwa urahisi.

Mteja wa benki ya (KCB) akituma "ATM" kuchukua pesaa ikfuatia na kauli mbiu ya benki hiyo inayosema "tegemea nasi kukuwezesha kuendelea mbele kwa huduma bora na rahisi kila wakati".

Benki yenye bango kubwa iliyoandikwa "benki ya ushirika). Benki hii inamilikiwa na wanachama wake na uwezeshaji wa wanachama kuingiza na kutoa fedha pamoja na kupata huduma mbalimbali ya kifedha kwa ushirikiano.

Wahudumu wa benki wakiwa wanawasikiliza wateja wao ili kutatua changamoto zao katika huduma ya kibenki, wahudumu hao wanajaza taarifa katika tarakilishi za mezani ili kujua ni jinsi gani ya kutatua hizo changamoto na kuwafanya wateja wao waridhike.

Wateja wamezunguka meza ya baa, wakifurahia vinywaji mbalimbali vilivyowekwa kwenye meza zao tofauti, wanaongea kwa furaha na kufurahia muda pamoja katika mazingira ya starehe. Baa hiyo imesheheni vinywaji vingi.

Baa kubwa iliyopambwa maua meupe mezani yaliyotiwa katika mtungi wenye rangi ya pundamilia nyeupe pamoja na nyeusi, baa hiyo ina vinywaji mbalimbali katika sehemu ya nyuma ya kabati baa hiyo ina picha ya ndege mzuri aliyepambwa ukutani.

Chumba kizuri na cha kuvutia aina ya baa kilichotengenezwa vizuri chenye taa za kung'ara, ikiwemo ya bluu pamoja na nyekundu mapokezi kukisheheni vinywaji mbalimbali pamoja na viti vya kukalia wageni sehemu hii hutumika kwa watu ambao wahahitaji makelele.

Vijana watatu wamekaa katika eneo la baa, wanaongea na muhudumu aliyevaa tsheti nyeupe. Wameshikilia chupa za bia wakipata huduma yao ya kunywa vinwaji vyao na kwa ajili ya kufurahia siku yao.

Baa nzuri iliyopakwa rangi nyeusi ikibandikwa picha za watu mbalimbali katika ukuta wake na kutengenezwa kwa taa zinazo ng'aa kwa mwanga mwekundu, ikiwa imefurika watu mbalimbali wakicheza na kuburudika pamoja na kunywa vinywaji mbalimbali.

Magari kadhaa yaliyopaki kwenye eneo linalofanana na sehemu ya mauzo au gereji ya magari, magari haya ni ya rangi ya fedha na yamepaki sambamba upande wa kushoto wa jengo lenye rangi ya kijivu na nyeupe kwa mbali magari hayo ni mazuri na yanapendeza.

Gari zuri lenye rangi mbalimbali kijivu pamoja na nyeusi, mlango wake upo wazi dirisha lake lipo wazi ina viti vya rangi ya kijivu kwa upande wa nje kuna majani makavu apambapo inaonyesha ni muda wa asubuhi.

Duka la kuuza bidhaa za kila siku za nyumbani likiwa na jokofu kubwa lililoandikwa eitiem ya maziwa, limechorwa kichwa cha ng'ombe na maandishi mekundu pamoja na mtoto alieshika maziwa, duka hilo lipo na msimamizi akiwa anaonesha jinsi ya kutumia "ATM".

Jokofu kubwa lenye "ATM" kwa ajili ya maziwa lina rangi mbalimbali ikiwepo: nyeupe, kijani pamoja na bluu. Jokofu hilo limechorwa ng'ombe mwenye rangi mbili (nyeusi pamoja na nyeupe) akiwa anakula majani.

Duka la vitu vya matumizi ya kila siku ya nyumbani limesheheni vitu mbalimbali katika duka hilo. Likiwa na madumu yenye ujazo wa lita tano pamoja na maboksi yaliyopangwa vizuri, ikiwemo na vifungashio mbalimbali vilivyofungwa kuhifadhi bidhaa hizo; ikiwemo maziwa pamoja na yogati.

Mnunuzi amesimama kwenye duka la bidhaa za kila siku akifanya mabadilishano ya fedha kwa ajili ya kununua maziwa safi yaliyomo kwenye chupa cha plastiki. Duka hili linauza maziwa yenye ubora wa hali ya juu kwa bei nafuu, ikiwa sehemu muhimu kwa wateja wa karibu.

Duka kubwa la bidhaa za kila siku, linauza maziwa safi na baridi kwa kutumia jokofu kubwa lenye mfumo wa "atm". Unaowezesha wateja kuchukua maziwa kwa urahisi na usalama. Mfumo huu ni wa kisasa unarahisisha ununuzi kwa wateja.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa aina ya maziwa atm nimewekwa ndani ya duka la bidhaa za maziwa, ikiwa na maandishi yanayoonyesha jina la kampuni mashine hii uraisisha upatikanaji wa maziwa safi na salama.

Duka la bidhaa za kila siku la "H-Tech" linauza maziwa yenye ubora, yaliopashwa vizuri kutumia jokofu la kisasa la "ATM" linalohakikisha maziwa yanabaki safi na yenye ladha nzuri kwa wateja.

Duka la maziwa imetengenezwa kienyeji na linatunza maziwa yake kwenye mitungi wateja kutoa maziwa kwenye kujifungashio vya na mbazo ni rahisi na vinapatikana kwa urahisi umma huu unarahisisha upatikanaji wa maziwa na watu wengi na bei nafuu.

Mnunuzi wa maziwa katika duka la bidhaa, kubva lilioandikwa nunua maziwa safi hapa. Piga eti ya maziwa niitiwe ya maziwa yake na alitakaa kwa huduma ya haraka na halisi.

Jokofu kubwa la "ATM" ya maziwa la "Baraka", limeandikwa maziwa yaliyochujwa na tayari kwa kunywa; imechorwa ng'ombe mwenye madoa meupe na meusi anakula majani, ikiwa kwenye duka la bidhaa za kila siku.

Mteja wa duka la bidhaa za kila siku anabonyeza namba kwenye "ATM" ya maziwa kwa uangalifu akijiandaa kupata maziwa halisi na kwa urahisi na kwa haraka amekinga kikombe chake ilikujipatia huduma.

"ATM" iliyotengenezwa kwa mfumo wa kisasa, inayotumika kutolea maziwa ambayop ni halisi yaliyotoka kwa mnyama. Limechorwa picha ya ng'ombe mwenye madoa meupe pamoja na meusi, pamoja na mtoto mdogo aliyevalia nguo yake nyeupe.

Kijana amevaa mzura mweupe, tisheti ya bluu bahari na suruali nyeusi, akijongea kwa utulivu kuelekea kwenye 'ATM' ili kununua maziwa , muonekano wake ni nadhifu, mazingira yanaonekana ya teknolojia ya kisasa katika upatikanaji wa bidhaa za kila siku.

"ATM" ya kisasa na nzuri zaidi inayotumika kuuza maziwa kwa mfumo wa kisasa. Na maziwa yake ni bei poa na mazuri na ya kuvutia, pembeni kuna kijana ambaye anafanya usafi katika eneo hilo na "ATM" yetu ya maziwa.

Kijana amesimama eneo la mapokezi ya kampuni ya 'MILCOPAL', akija kununua maziwa. Mazingira ni safi na ya kisasa, yakionyesha shughuli za kawaida na ununuzi wa bidhaa za maziwa.

Jokofu la kuuzia maziwa lililotengenezwa kwa ubora wa hali ya juu lenye maandishi mbalimbali, ikiwepo maandishi meupe, meusi pamoja na mekundu. Likiwa limechorwa ng'ombe mwenye madoa meusi pamoja na meupe. Lina maandishi madogo yaliyoandikwa "maziwa yenye ubora wa hali ya juu".

Mwanamke mwenye asili ya kiafrika amesimama katika duka lililosheheni friji, pamoja na kiti, akiwa ameshikilia jagi la maziwa, pembeni yake kukiwepo na daftari, pamoja na glasi ya kupimia maziwa.

mnunuzi wa bidhaa za kila siku amesimama katika jokofu la maziwa safi, lililochorwa ngombe anayekula majani mwenye rangi nyeusi pamoja na nyeupe, lililoandikwa maziwa kamili masafi akiwa anajiandaa kuchukua maziwa hayo .

Mashine ya "ATM" ya maziwa yenye rangi ya bluu bahari na nyeupe. Mashine hii ipo mahali safi na imewekwa kwa ajili ya matumizi ya kijamii, ikitoa huduma ya maziwa safi kwa njia rahisi na ya kisasa bila uwepo wa mtu karibu.

Mnunuzi wa maziwa safi na salama akibonyeza katika jokofu kuandika kiwango cha maziwa anayohitaji. Jokofu hili limechorwa ng’ombe mwenye madoa mbalimbali, ikiwepo meupe pamoja na meusi.

Mwanaume mwenye asili ya kiafrika aliyevalia shati la bluubahari na suruali ya bluu, amesimama katika duka lililosheheni bidhaa mbalimbali, ikiwemo chupa za pinki pamoja na chupa nyeupe zenye vizibo vya rangi ya bluu.

Wateja wamekaa katika mgahawa wamezunguka meza zilizojaa vyakula, wameshika bilauli pamoja na vikombe zilizojaa maziwa wakipata mlo wao wa kila siku.

Kijana anapita katika duka la maziwa freshi, lililosheheni kwa vifungashio mbalimbali ikiwemo chupa za plastiki pamoja na chupa za karatasi zilizotengenezwa vizuri.

Mwanamke amevaa koti jeupe anatumia mashine ya 'ATM' ya maziwa, ameweka kidumu chake cha rangi ya njano chini ya bomba na kubonyeza kitufe cha kutoa maziwa, mashine ina rangi ya bluu na ni sehemu safi. Teknolojia hii inarahisisha upatikanaji wa maziwa safi na kwa haraka.

Mashine ya kuuza maziwa safi kwa mfumo wa ATM, imeandikwa 'EMBAKASI PEOPLE LOVE CANAAN DAIRIES na CANAAN FRESH MILK ATM', chini kuna pivha ya Ng'ombe ikionyesha maziwa yanauzwa moja kwa moja kwa wateja.

Vitanda vyenye muundo wa kisasa na rangi nyeupe. Vizuri vya kupendeza. Vitanda vimewekwa kwa mpangilio mzuri katika duka la samani ambalo limeandaliwa vizuri. Kitanda inaonyesha ubora wa samani zinazouzwa katika sehemu hii."

Wauzaji wa vitu vya samani wamepanga vitanda vilivyotengenezwa kwa ubunifu ambao imara na chuma nyepesi vikionyesha muonekano wa kisasa na uimara wa kutosha kwa matumizi ya muda mrefu. vitanda hivi vinapatikana kwa ukubwa tofauti tofauti kulingana na mahitaji ya mteja.

Duka la samani linauza vitanda vya ghorofa viliyotengenezwa vizuri na kwa ubunifu, vyenye ngazi na droo za kuhifadhia vitu kama vile mashuka pamoja na nguo, vikiwa na muundo mzuri na imara kwa matumizi ya kila siku.

Duka la vitu vya samani likiwa na viti mbalimbali, vya kijivu pamoja na venye rangi nyeusi, pamoja na mito yake yenye rangi mbaimbali ya kuvutia. Muuzaji huyo wa vitu vya samani anaonekana akiwa kashika mto na kuushona kwa ajili ya maandalizi ya kuweka sokoni.

Nje ya duka kuna samani zinazouzwa zamani za vitu mbalimbali vilivyokwisha tumika majumbani, godoro la rangi ya blue, masofa ya rangi ya kijivu, pamoja na vitu vingine vya rangi mbalimbali, vikiwepo viti na makabati vitu hivi vimechukuliwa na kuwekwa nje ya duka ili kuwavutia wateja.

Watengemezaji wa vitu vya thamani, wamebuni kabati ndogo za kuvutia ambazo hazichukui nafasi ya bora kwa nyumba ndogo na zinafanana na mitindo ya kisasa, ni wajibu wa ufanisi na kuendana na mapinduzi ya wateja.

Wauzaji wa vitu vya thamani wameweka vitanda vya hadhi ya juu kwa mpangilio mzuri kwenye duka lao. Vitanda hivi vina muundo mzuri na rangi ya kuvutia. Pia vinafaa kwa aina mbalimbali za vyumba. Wateja wanaweza kuchagua vitanda vinavyofiti mahitaji yao kwa urahisi.

Wauzaji wa vitu vya samani, wanauza meza ya chakula iliyozungukwa na viti vyake, yenye mbao ya duara ndogo juu iliyopangwa vizuri juu ya meza. Meza hii ni ya kuvutia na inafaa kwa vyumba vya chakula vya kisasa zaidi.

Watengenezaji wa vitu vya samani wametengeneza meza fupi mbalimbali na za kuvutia, meza hizo zina ukubwa tofautitofauti kulingana na mahitaji mteja. Meza hizo kuna aina ya stuli na meza za chakula, pamoja na kitanda kilichopakwa rangi ya udongo.

Duka zuri lenye kung'aa lililojaa samani za ndani pamoja na samani za ofisin. Yanaonekana masofa, sehemu za kupatia chakula; lakini limepambwa vizuri kuonyesha ubora wa bidhaa zinazopatikana katika duka hili. Duka hili linaonekana kuwa la thamani na vitu vyake kuwa vyenye ubora yaani vinavyopatikana katika duka hilo.

Duka zuri na la kuvutia linalouza vitu vya samani ikiwepo makochi ya rangi ya kijivu, zulia la rangi ya kijivu, meza ya rangi ya udongo pamoja na mito yake ikiwa mizuri imepangwa katika viti hivyo.

Duka kubwa na la kisasa lenye milango ya kioo. Linauza vitu vya samani mbalimbali kama vile: makochi, viti na kabati. Samani zake zinajulikana kwa ubora wa hali ya juu na miundo ya kuvutia inayotumika katika maofisi na majumbani.

Duka lenye bango lililoandikwa "SAMANI ZA KISASA". Mbele ya duka hilo kuna sofa zilizopendeza na za kisasa, zimewekwa nje. Upande mwingine kuna mzigo wa magodoro. Duka hili linaonekana kuuza na kutengeneza samani mbalimbali.

Duka la vifaa vya thamani lenye masofa ya rangi ya bluu, yaliyowekwa mito ya kuvutia pembeni kuna meza ndogo juu ambazo zimetengenezwa na mbao pamoja na miguu ya chuma iliyopakwa rangi ya fedha kwa mpangilio mzuri nawa kuvutia.

Wauzaji wa vitu vya samani kama makochi yaliyoshonywa kwa vitaambaa safi na vya kuvutia, samani hizo zimepangwa vizuri na kuzungushia wigo kwa ajili ya usalama zaidi, ambapo inaonesha mpangilio bora na utunzaji wa bidhaa hizo.

Mafundi wa samani wakiwa wamevalia sare za bluu, mmoja ameshika landa na mwingine msumeno, wanafanya kazi kwa umakini. Wakitengeneza na kukarabati samani. Mazingira ya kazi ni safi na salama. Yakionyesha ustadi na ufanisi wa mafundi hao, katika kutengeneza vitu vya samani.

Duka lililosheheni samani za nyumbani ikiwepo makochi pamoja na meza na kabati. Chini kukiwepo zulia lenye rangi mbalimbali, ikiwemo rangi ya maziwa na pamoja na nyeusi. Ukutani kuna picha zilizotengenezwa vizuri.

Kitanda kipo karibu na kopo la rangi ya kung'arishia, inaonekana kuwa wazi, kazi ya kuing'arisha thamani inaendelea. Mazingira yanaonyesha utulivu na umakini katika utunzaji wa vifaa vya ndani.

Duka la samani lililojaa makochi meupe pembeni kuna kitanda cha rangi ya udhurungi pamoja na kabati la wazi, limehifadhi mito yenye rangi mbalimbali. Ikitoa mvuto na kuonyesha mazingira mazuri ya duka la samani.

Duka la samani lenye vitanda vya sofa vya ukubwa tofautitofauti, vitanda hivyo vimetandikwa vizuri na kuwekwa mito yenye rangi nyekundu, pembeni kuna meza ndogo zilizotengenezwa kwa mitindo ya kisasa zikiongeza mvuto wa mandhari ya duka hili.

Duka la wauzaji wa samani ambapo kuna vitanda vya ukubwa tofautitofauti, viti vya mtu mmojammoja pamoja na viti vya watu wengiwengi na meza zilizopambwa kwa vitambaa maridadi, samani zimepangwa vizuri zikionyesha ubora mvuto wa mazingira ya duka hilo la kisasa.

Hoteli yenye mandhari nzuri na ya kuvutia. Muhudumu aliye valia nadhifu anasimama tayari kuhudumia wateja, ndani ya Hoteli kuna Samani za kisasa meza, viti vya kupendeza vyenye rangi zilizopangiliwa vizuri, huku taa za kupendeza zikiongeza mvuto wa mazingira ya Hoteli.

Wahudumu wawili wa hoteli wamesimama katika eneo la mapokezi, wakimkaribisha na kumhudumumia mteja wao wa kiume kwa ukarimu na tabasamu, wakihakikisha anapata huduma bora.

Msichana amebana nywele ame simama mbele ya mapokezi anasikiliza maelekezo ya wahudumu wawili wakike waliovaa sare wakimpa maelekezo juu ya hoteli hiyo.

Maduka ya kienyeji yanayouza matunda mbalimbali ikiwemo: tikitiki maji, ndizi, limao, maembe, na kadhalika. Wateja wanatembea kununua bidhaa hizi na mazingira ni ya kawaida ya biashara ndogondogo kwenye kijiji.

Mfanyabiashara wa soko dogo, anapanga bidhaa mbalimbali, kama: tangawizi, nyanya, vitunguu, pilipili hoho, limau, matango, ndizi, kwa mpangilio mzuri. Kila bidhaa imewekwa sehemu inayoonekana ili kuvutia wateja, kuchagua kwa urahisi na kununua bidhaa bora za mboga na matunda.

Muuzaji wa vitunguu katika soko dogo, anapanga vitunguu kwenye ndoo ndogondogo, kwa mpangilio mzuri, huku akihakikisha kila ndoo ina vitunguu vya ukubwa unaolingana, tayari kwa kuuza kwa wateja wanaohitaji bidhaa safi na bora.

Soko kubwa lenye maboksi ya rangi ya njano na kijani yaliyojaa nyanya zenye kuvutia pamoja na rangi nzuri, mnunuzi amesimama kando ya boksi akichagua nyanya bora kwa uangalifu kwaajili ya kununua ,shughuli za kibiashara zinaendelea vyema.

Soko la matunda mbalimbali ikiwepo matofaa, maparachichi, maembe, ndizi za kuiva na matikiti maji. Limesheheni wateja wa nje wakihitaji bidhaa hizo, na kuzinunua ili wazipeleke nyumbani. Soko hilo linapendeza sana na linavutia.

Soko kubwa inauza bidhaa mbalimbali kama nyanya kabeti na nyanya zimepangwa kwenye ndoa ndo na na bei zao tofauti tofauti, na kuchagua bidhaa wanazohitaji na huduma inaonekana za haraka.

Wanawake wajasiriamali wamesimama katika soko linalouza bidhaa mbalimbali, ikiwepo: nyanya, vitunguu, nanasi, kabichi, maboga, viazi vitamu, pamoja na vitu vingine.

Soko la wazi Ambapo wauzaji wamepanga bidhaa mbalimbali za chakula kama vile; Muhogo, Ndizi za kuiva, Viazi vitam na bidhaa nyinginezo, Mazingira yanaonesha shughuli za kawaida zakibiashara sokoni.

Mfanyabiashara wa bidhaa mbalimbali, ikiwepo matango, nyanya, vitunguu, pamoja na pilipili hoho, akiwa ameketi pembeni anamenya njegere. Pembeni yake kuna mstimu ulioshikiliwa na jiwe kubwa. Mstimu huo umebeba mifuko ya nailoni, ukiwepo mweusi pamoja na mweupe.

Soko linauza viatu vya wazi vya kike pamoja na vya kiume, vilivyopangwa kwa mpangilio, chini kuna mikanda ya ngozi na plastiki yenye rangi mbalimbali ikiwemo nyeusi, kahawia na kijivu ikining'inizwa kwenye wavu.

Soko lenye bidhaa mbalimbali za kupikia kama masufuria ya chuma, maboksi ya chuma na karai za kutumika kupikia maandazi. Bidhaa hizi zimewekwa kwa mpangilio mzuri zikionyesha aina tofautitofauti na ukubwa mbalimbali.

Soko kubwa na la kisasa lililo buniwa kwa ajili ya kuuza vitu mbalimbali vya majumbani, Ikiwemo masufuria, majagi ya kuchemshia maji pamoja na chungu joto hii ni sehemu maalumu kwa ajili ya kuuzia vitu vya majumbani.

Askari aliyevaa sare na kukalia kiti chekundu akilinda usalama katika duka la kutolea huduma ya m pesa, tigo pesa, airtel money pamoja na equity akilinda usalama ili wanaokuja kutoa pesa wawe na usalama zaidi.

Nyumba ya biashara inauzwa yenye ofisi kubwa ya nafasi ya kutosha iko sehemu rahisi na inafikika kwa uharaka na barabara kuu. Inafaa kwa biashara na kukodisha au kama uwekezaji mzuri katika eneo linalokuwa kwa haraka.

Eneo kubwa la ghorofa moja refu lipo karibu na barabara kuu. Ghorofa hii ni nyumba za kuishi pekee zikiwa na vyumba mbalimbali vya familia, vimejengwa kwa kisasa. Eneo hili linafaa kwa wakazi wa muda mrefu na linapatikana kwa urahisi kabisa kutokana na ukaribu wa barabara kuu.

Ghorofa kubwa na refu, limeinuka juu kwa kuvutia likiwa limejengwa kwa ubora wa kisasa, na linafikiwa kwa urahisi lina vyumba mbalimbali vya kupangisha kwa matumizi ya makazi na linavyotia kwa rangi na usanifu wake mazingira yake ni mazuri.

Jengo jipya la gorofa la makazi lenye paa jekundu, rangi nyeupe pamoja na madirisha mengi mbele yake kuna eneo lenye nyasi zilizokauka na vichaka eneo hili linaonekane kuwa sehemu ya kiwanja kilichoizunguka hiyo nyumba.

Duka kuu la kuuza mavazi mbalimbali ikiwemo masuruali ya kuvutia na yenye rangi mbalimbali, yaliyotundikwa kwa mpangilio mzuri pamoja na mashati yaliyotundikwa kwa mpangilio mzuri mengine yakiwa yamekunjwa vizuri, na kuwekwa juu ya meza kwa ajili ya kuonekana kwa urahisi pindi wateja wakiwa katika eneo hilo.

Duka kubwa linauza mavazi mbalimbali yakiwemo makoti, sketi, magauni na viatu vya kisasa kwa wanaume na wanawake pamoja na watoto. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu na wateja wanaweza kuchagua kwa urahisi.

Duka la viatu likiwa na viatu vingi vya kiume vilivyopangwa kwa umaridadi kwenye rafu za mbao na baadhi vikiwa kwenye maboksi meusi na mekundu, mwangaza wa duka unaonekana kuwa mzuri kuanzia bidhaa nyuma ya viatu kuna kuta zilizopakwa rangi nyepesi na labda sehemu ya maduka mengi au duka hilo.

Duka la "WOOLWORTHS" lenye mlango wa kisasa kwa duka la nguo linalotambulika kwa jina la "WOOLWORTHS", ambalo limewekwa wazi na kuonyesha mambo ya ndani ya kupendeza. Lionyesha nguo zinazouzwa humo ndani ni nguo za kike zenye rangi aina mbalimbali, zikiwemo njano pamoja na kijani kibichi. Ni duka lenye kupendeza na lenye kung'ara.

Duka kubwa la ununuzi wa vifaa mbalimbali kama vile; juisi, maji, sukari na bidhaa nyingine, zikiwa zimepakiwa kwa mfumo tofautitofauti na vifungashio mbalimbali vya njano, vyeupe na kwenye chupa za plastiki.

Duka kubwa la nguo za kiume, limepambwa kwa vinyago vyeusi vilivyovalishwa mavazi mbalimbali kama suruali, mashati na makoti, vikionyesha mitindo tofauti tofauti ya mavazi kwa wateja wanaotembelea hilo duka.

Duka kubwa la nguo linauza makoti na mashati mbalimbali yote yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri, na kuoneshwa kwa uangalifu ili kuwavutia wateja. Duka hili linamuonekano mzuri na taa za kung'aa.

Duka kubwa linauza makoti ya kiume ya suti zenye rangi tofauti na muundo mzuri ,makoti haya yanakidhi mahitaji ya wateja mbalimbali kwa hafla rasmi na kazi. Duka lina makoti yanayovutia na kufuata mitindo ya kisasa ya mavazi ya kiume.

Duka kubwa la mavazi linauza cheni za dhahabu na cheni za fedha, pamoja na kofia za kike za mitindo mbalimbali ikiwemo na mawani ya kike, pamoja na viatu vya kike vyenye rangi vya mitindo tofauti.

Wanaume wawili pamoja na mwanamke mmoja walio simama katika duka lenye bidhaa mbalimbali ikiwemo, viti vidogo pamoja na meza ndogo kwajili ya majumbani nyuma yake kukiwepo na picha ya kijani pamoja na ya bluu bahari

Duka la nguo za kiume lenye mavazi mbalimbali kama mashati mazuri, suruali za aina tofautitofauti. Nguo zilizopangwa kwa mpangilio mzuri zikionyeshwa usafi, utaratibu na mandhari rafiki kwa wateja. Hali hii inasaidia kununua kwa uhalisi na kufurahisha wateja wanaotembelea duka hili.

Duka lililotengenezwa vizuri, lenye vigae vya rangi ya maziwa, ukutani kuna rangi nyeupe, kijani, njano, rangi ya machungwa, pamoja na rangi ya zambarau. Limetengenezwa kwa ajili ya kuuza viatu vya kike, pamoja na viatu vya kiume.

Soko kuu la vinywaji vya jumla ni eneo maalumu ambapo vinywaji vya aina mbalimbali vinauzwa Kuna soda, maji, jusi na vinywaji vingine. Wahusika wakuu wanasambaza vinywaji ivyo katika maeneo mbalimbali.

Duka kuu la kuuza bidhaa mbalimbali ambazo ni nguo za watoto pamoja na viatu vya watoto. Duka hilo limepangwa vizuri likiwa na makabati yenye rangi nyeusi na kupangwa bidhaa kwa mpangilio mzuri ili kuwavutia wateja pindi wanapopita katika duka hilo.

Duka kuu limesheheni vifaa mbalimbali, ikiwemo pamoja na viti vya plastiki, mipira ya michezo mbalimbali pamoja na baiskeli za aina tofauti, bidhaa hizi zimepangiliwa vizuri ili kuwavutia wateja na kurahisisha ununuzi ndani ya duka hili.

Mnunuzi wa duka kuu lililoandikwa huduma ya haraka, analipia nanasi yake kwa njia ya kielektroniki kwa kutumia simu na kadi ya benki, ili kufanya malipo kwa rahisi na salama bila kutumia fedha taslimu.

Duka kuu linauza bidhaa mbalimbali za plastiki, kama: bakuli, vikombe na vyombo vingine vingi, vya matumizi ya kila siku. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri ili kuwavutia wateja na kurahisisha ununuzi.

Duka kuu la kuuza bidhaa mbalimbali ikiwemo tangawizi, pilipili, matango, bamia, pilipili hoho pamoja na malimau ikiwemo na viazi vitamu, duka hilo limepangwa vyema kwa ajili ya kuwavutia wanunuzi wanaopita katika sehemu hiyo.

Duka kuu na lakuvutia linauza matunda pamoja na mboga za majani ikiwepo nyanya, viazi, karoti, vitunguu, ndizi, nyanya chungu, pilipili hoho pamoja na matango. Duka hili limepangwa kwa mfumo mzuri na wateja wanavutiwa.

Muuzaji wa duka kuu ameshika nyama zilizotoshwa na kusindikwa tayari kumpatia mteja aliyenunua, nyama hizo zimewekwa kwa usafi na upatikanaji kwa ubora wa hali ya juu ili kumfurahisha mteja.

Dada anachambua bidhaa katika duka kuu, amevalia tisheti ya rangi nyekundu, suruali yake ya rangi nyeusi, raba zake za rangi ya waridi zenye rangi nyeupe kidogo kwa mbali.

Duka kuu la bidhaa mbalimbali zikiwemo zenye rangi nyeupe, nyekundu, njano pamoja na bluu bahari limepangwa vizuri sana ili kuvutia wateja na bidhaa kuonekana kwa uharaka.

Duka kuu safi linalouza vitafunwa mbalimbali vikiwemo Keki, Maandazi, pamoja na Mikate. Mama na mtoto wake wamesimama mbele halafu wakichagua bidhaa kwa makini, mazingira yamepangwa vizuri yakionesha ununuzi wa kisasa pamoja na utulivu wa wateja.

Duka kubwa limesheheni bidhaa mbalimbali zilizofungashwa kwa vifungashio tofauti tofauti. Vikiwepo vya chupa pamoja na vya maboksi, pembeni kuna vibaisikeli vinavyotumika kubebea mizigo hiyo.

Duka kubwa ambapo kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri, kuna ndizi, nanasi, maharage, kunde, mbaazi, na bidhaa nyingine za kula, vitu vimepangwa kwa usafi na kuvutia, ikiwa ni sehemu ya huduma kwa wateja.